Watu wanapokea huduma mbalimbali za serikali kwenye nyumba tofauti tofauti nchi yote na hizo nyumba inahakikisha kuwa kuna usalama na kila mmoja anazingatia sheria fulani mnapangwa hakuna kufinyana hakuna hakuna kugombana hakuna nini kila kitu imepangwa unapanga laini.